Kindizi ina faida na afya kubwa, ukikula ndizi moja kwa siku hio inakutosha. Ni vizuri wakulima wasisahau kupanda ndizi.

Ngombe wameboeka sana, ngombe imezoea kuenda kutembea, kuhama sehemu moja hadi nyingine lakini ngombe wa siku hizi wanakalishwa tu mahali moja miaka nzima.

Hii ni usuri .Hii ina saidia wakulima. Kama fertilizer haiko wanaweza tumia hii iliwazalishe kiwango ambao wanataka kwa muda mfupi.

Mambo ya ng'ombe kukufa, ati damu yake imekunywa na wadudu, huo wakati umepitwa. Madaktari wako, dawa iko, ni muhimu sasa mwenye ng'ombe aendee hizo dawa kwa madaktari ili ng'ombe yake ikuwe imetibiwa.

Ng'ombe ni lazima ioshwe kwa miezi ata kama ni mara moja na sumu ya parasite ili hiyo madudu yakufe ili yasinyonye damu ya ng'ombe.

Zamani watu walikuwa wanakamua ng'ombe, kama ng'ombe ishirini ndio walikuwa wanakamua mara moja, hiyo ilikuwa inachokesha lakini siku hizi kwa kuna mambo ya electronic ambayo unaweka tu matiti ya ng'ombe alafu hiyo kitu ndio inakamua, imerahisisha kazi sana.

Design hii ya kufuga ng'ömbe imesaidia sana, haugharamii ile gharama ya kuchunga ng'ombe msituni, inakaa mahali moja wanaletea nyasi na maji yake na unakamua tu ikiwa pale pale.

Ni muhimu sana waa wanyama wapakwe madawa ambayo inazuia zile madudu ambao wanawakunywa damu na kuwasababisha wakue wagonjwa.

Ni jukumu la mtu mkubwa kuwagawia watoto wake maziwa ama chakula yeyote equally ili ifike kila mtu kitu yake.

Ndizi ni muhimu sana kukula katika afya. Moja peke yake ndio inakutosha siku ukule na ina balance hormones .

Matoke ni moja wapo ambao ni chakula mzuri ambao wazee wetu walikuwa wanaitumia zamani. Ilkua inapatia watu nguvu, ilkua na afya na ilkua inapatikana kila mahali, kila mtu alikuwa analima.

Ngombe kama iko na maji na kitu ya kukula kama nyasi haina shughuli kubwa ya kuichunga, unaweza kua tu nyuma yake uangalie ile direction inaenda ama kama kuna nyama pori ambaye anataka kumkula uizuie.

Maziwa yakilalishwa huwa yanatoa haya maji ambayo yako juu. Wanatoa nje haya maji wanakoroga ka maji ingine alafu wanakunywa.

Hii ni madhara ambayo inaletwa na wadudu. Mimea ikipandwa ikikuwa tu kidogo hivi, kuna wadudu wanavamianga wanasababisha hasara kubwa sana kwa mimea. Sasa mkulima anafaa, anafaa kupaa, kupaa, kupalilia madawa ya kuzuia hiyo wadudu wasikule hii mimea.

Shamba la ndizi ni shamba muhimu sana. Ndizi ni zile matunda ambazo zina afya sana na mtu akule na pamoja ata kama kwa siku.

Maziwa ya ngombe yakilalishwa yanaeza kuwa mala, inaeza haribika maziwa yakuwe yameharibika tena utumie utoe mafuta, ambayo hiyo mafuta ni dawa sana kuliko mafuta hii ya kawaida.

Shamba kubwa ya siku hizi wanatoa ndizi sana. Maanake kwa siku kila mahali lazima ndizi ifike na watu waitumie.

Ni ng'ombe ya zamani ilikuwa inakamua na binadamu, ilikuwa inachukua saa mingi, lakini ya kisasa ni machine ndio inakamua, ili mtu ashighulike na, mambo mengine.

Ni vizuri kwa watu wakuje pamoja kuwaleta pesa yao kidogo pamoja ikiwa nyingi kuwasidia watu ambao hawana chakula na kuwapatia.

Shamba la ndizi liko karibu kukatwa sasa litoe mbegu na ile ndizi ya kukula. Mtu akitengeneza shamba lake hivi, kuna nafasi kubwa itabaki na bado atoe mbegu ingine apande na apate kitu.

Hizi ni teknolojia ya kisasa ambayo imeletwa kukamua ng'ombe kwa niaba ya binadamu. Ng'ombe ziko mingi na kukamua inachukua muda, wanaweka tu hii teknolojia, hizi vyuma inakamua yenyewe.

Wale ambao wanafanya uchungaji ambao wanachunga ng`ombe wakona hii biashara ya kuuza maziwa ya mount kenya diary. Wanazungusha maziwa kwa gari wanawauzia watu wakiwaekea ile amount wanataka.

Wakati mtu anaanza biashara ya shamba, ni mzuri mtu ajue ni nini akipanda anaweza peleka sokoni ichukuliwe immediately harakaharaka. Mambo ya kupanda kitu, unavuna baadae hautapata soko yake si mzuri.